Viti vya plastiki vinavyotumika kwenye michezo katika sehemu wanazotoa elimu na maelezo kwa watoto wadogo, vikiwa katika rangi tofauti tofauti.

Kitabu cha elimu ya msingi kinachoonyesha picha mbalimbali zikiwa zinaelezea usafi binafsi wa mtu.

Darasa kubwa likiwaonyesha wanafunzi wa elimu ya sekondari, wakiwa katika chumba cha mtihani pamoja na wasimamizi wa mitihani hiyo.

Darasa lililo na meza na viti, kwa ajili ya wanafunzi wa elimu ya sekondari linalotumika kujifunzia kwa vitendo.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa anafundisha wanafunzi kwa vitendo, kuhusu mfumo wa mwanadamu wa umeng’enyaji wa chakula.